Daktari wa macho akiwa amevalia koti jeupe anampima macho mgonjwa wake kijana kwa kutumia mashine maalum ya uchunguzi. Kijana huyu ameinama kuelekea mashine akionyesha utiifu wakati wa uchunguzi huo.

Mgonjwa amelazwa kitandani hosptalini, huku amefunikwa blanketi la buluu. Vifaa vya matibabu vimemfunga mwilini na madktari wawili wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga yanayotumika katika hali kama za wagonjwa kuambukiza. Wamesimama pande zote mbili za mgonjwa wakimhudumia.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi na wasichana wawili waliovalia sare za shule. Wote wameshika zawadi zilizochapishwa picha tofauti. Wanaonyesha furaha yao nje ya jengo la mbao, labda kwa sababu walikuwa wamezawadiwa.

Watu watatu wakiwemo wanawake wawili na mwanaume mmoja wamempima mtoto mdogo. Mwanamke mmoja amepiga magoti na kumsaidia kumshika mtoto huku wote watatu wakiwa wamevalia barakoa wakionyesha umuhimu wa usalama wa afya.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya kijani na nyeupe limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu. Gari hili lina nembo ya Qurex na namba ya usajili wa Kenya KCP 149Z. Miti na majengo machache yanaonekana kwa nyuma.

Kundi la watu wazima wameketi kwenye viti vya plastiki vya blue wakishiriki katika kikao cha majadiliano. Baadhi yao wamevaa fulana au vesti zenye rangi za blue na nyeupe. Nyuma yao, bango lenye maandishi na picha linaonekana. Chumba kikinaonekana kuwa na kuta za kahawia na madirisha makubwa upande wa kushoto. Kuna makundi mengine ya watu pia wameketi nyuma.

Akina mama waliobeba wanao migongoni wanangoja huduma kutoka kwenye gari kubwa cheupe la kliniki lilo na gurudumu nyeusi. Katika upande wa nyuma kuna miti yenye rangi ya kijani.

Gari kubwa jeupe la wagonjwa lenye dereva, limesimama kwenye barabara ya lami. Lina gurudumu nyeusi na vibandiko vya kihospitalini, kando yake kuna wanaume waliovalia suti nyeusi na upande wa nyuma kuna mimea iliyo na rangi ya kijani.

Kuna kliniki ya rununu ya Isuzu ikiwa imeegeshwa katika eneo la wazi lenye miti michache. Kundi kubwa la wanawake na watoto limekusanyika karibu na gari hilo likionyesha huduma za matibabu zikitolewa kwa jamii katika eneo la vijijini au lisilo na huduma rahisi za afya.

Mwanamke aiyevalia mavazi mekundu yenye doa la maua na barakoa usoni anaonekana akishuka kutoka kwenye gari la kliniki. Huku akingojewa na mwanaume aliyevalia suti nyeusi.

Vifaa vya matibabu ya meno au zana za daktari wa meno zilizo pangwa kwa uangalifu kwenye sehemu nyeusi zinaonyeshwa. Seti hio inajumuisha vio0 vya meno, ndoano na brashi ya meno yenye bristle za njano.

Wataalamu wawili wa afya, labda madaktari wa meno au wataalamu wa upasuaji wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo barakoa, glovu za bluu na kofia za kufunika nywele. Mmoja wao, alio upande wakulia, anaonekana akifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa ambaye amelala chini. Daktari huyu pia amevaa taa maalum kichwani kwa ajili ya kuangaza.

Meno kabla na baada ya matibabu inaonyeshwa katika picha hii. Katika picha juu, meno yanaonekana kuwa na madoa ya manjano na uchafu huku ufizi ukiwa umevimba kidogo. Katika picha chini, meno yameonekana kung'aa zaidi na kuwa meupe, ikionyesha matokeo ya kusafishwa au kutibiwa.

Mkono unakamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe na kuweka juu ya brashi ya meno yenye nywele nyeupe. Brashi hii ina mpini wa rangi ya zambarau iliyokoza. Taswira inaashiria utaratibu wa kawaida wa maandalizi ya kusafisha meno .

Mwanaume mweusi akiwa amekaa kwenye kiti cha daktari wa meno, huku mtaalamu wa meno ambaye mikono yake tu inaonekana akimchunguza meno yake. Mtaalamu amevaa glovu nyeusi na anatumia vifaa vya uchunguzi wa meno. Mwanaume anaonekana akiangalia juu.

Kuna safu ya vifaa vitano cha chuma vinavyong'aa. Vifaa hivi vinatumika katika taaluma ya udaktari wa meno vikiwa vimewekwa kwenye sehemu nyeupe labda meza au kitambaa. Vifaa hivi vimepangwa kufuatia umuhimu wake vikiwa vimeelekezwa juu. Kila kimoja kina matumizi yake maalum.

Binadamu aliye na ngozi laini yenye rangi ya kahawia ametumia kidole chake cha shahada kushikilia shavu lake la kulia hivi kuonyesha meno yake muepe na ufizi wake wa meno ulio mdomoni mwake.

Kuna mdomo na sehemu ya pua ya mtu mwenye ngozi nyeusi akiwa na masharubu meusi mepesi. Mtu huyu anaonekana akitumia kijiti chepesi labda cha mbao au aina nyengine kusafisha au toa mabaki kutoka kwa meno yake. Meno yake yanaonekana meupe na safi. Mdomo wake ina rangi nyeusi.

Magari kadhaa ya UPS yamejipanga kwenye barabara yakionyesha bendera iliyoandikwa Delivering humanitarian relief hii inaashiria kuwa magari hayo yanabeba misaada ya kibinadamu, eneo linaonekana kuwa la nje labda bandari au gala.

Watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali wakiwa wamezungukwa na mifuko mikubwa ya msaada wa chakula. Baadhi yao wamevaa nguo za kitamaduni na kunaonekana kuwa na shughuli za kugawa au kupokea misaada.

Watu watatu wanapitia kwenye maji mengi yaliyotuwama barabarani. Yanaonekana kuwa mafuriko. Mwanamke katikati anashikiliwa na wanaume wawili pande zake wakimsaidia kupita kwenye maji yaliyofika magotini. Maji yana rangi ya udongo, ikionyesha kuwa yana matope. Nyuma yao kuna majengo na watu wengine wamesimama kwenye sehemu zisizo na maji.

Bango lenye kichwa cha habari Kenya floods response lina sehemu tatu tofauti zinazoonyesha shughuli za kukabiliana na mafuriko. Sehemu ya juu kushoto, inaonyesha choo cha nje cha plastiki chenye rangi nyeupe. Sehemu ya juu kulia inaonyesha tangi kubwa jeusi la maji lililoandikwa Kentank, huku wanaume wawili wakionyesha bango lililobandikwa kwenye tangi hilo.

Kuna boti nyeupe ikienda kwa kasi kwenye maji, ikiwa na watu wawili wakiwa wamevaa fulana za kuokoa maisha zenye rangi ya machungwa. Maji yanaonekana kuwa tulivu na anga lina mawingu machache. Hii inaashiria safari ya mashua baharini au ziwani.

Kuna eneo lililoathiriwa na mafuriko labda katika mtaa wa mabanda au makazi duni kama yale yanayopatikana Kenya. Maji ya kahawia yenye matope yamefurika chini likifika hadi viwango vya chini vya nyumba. Nyumba zilizopo zimejengwa kwa mabati na mbao zikionekana kuwa zimejengwa bila mpangilio rasmi. Mazingira kwa ujumla yanaonyesha uharibifu na athari za mafuriko na hali ngumu ya maisha katika makazi hayo.

Kuna lori la zimamoto jekundu lenye mistari mieupe na njano likiwa limeegeshwa barabarani chini ya anga la buluu. Juu ya paa la lori, kuna taa za dharura za buluu na nyeupe na gari hilo lina nembo.

Chini ya bahari, miamba ya matumbawe yenye rangi tofauti imenea, ikionyesha maisha tele ya viumbe wa baharini. Maji ya buluu yanatoa mwonekano wazi wa mazingira haya chini ya maji, huku baadhi ya samaki wadogo wakielea karibu na miamba.

Mikono ya mtu inaonekana ikinawa chini ya bomba la maji yanayotoka kwenye ndoo nyeupe iliyowekwa juu ya kiti cha mbao ,maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba yakionyesha shughuli ya usafi wa mikono mazingira yanaonekana kuwa raisi labda nje ya jengo au katika eneo la umma.

Eneo la makazi duni lina lori kubwa la taka la rangi ya kijani likiwa tayari kupakia rundo kubwa la mifuko ya taka ya rangi ya buluu na baadhi ya mifuko ya rangi nyingine. Kuna wanawake waliovalia fulana za rangi ya kijani kibichi zinazoashiria sare za kazi ya usafi.

Zimamoto mmoja anaonekana amevalia sare kamili na kofia ya njano, akitumia hose kuzima moto mkubwa unaowaka jengo ndogo la mbao. Moshi mweusi na mwekundu unavuka hewani, na moto unaonekana mkali. Chini, kuna povu nyeupe lililotapakaa likionyesha jitihadi za kuzima moto huu. Mandhari ya nyuma inaonyesha majeno mengi na miti, huku anga likiwa limefunikwa kwa kiasi na moshi.

Kliniki ya simu uliobuniwa kutoa huduma za afya imefungwa ya gari la gurudumu manne. Kwenye upande wa kliniki hio kuna nebo za Republic of Kenya Ministry of Health Amref Health Africa na Astrazeneca zikionyesha usherikiano katika kutoa huduma za afya. Kliniki hio ina dirisha milango na ngazi kuelekea juu, ikidokeza uwezo wake wa kufika maeneo mbali mbali na kutoa huduma za matibabu popote inapohitajika.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na mguu uliovunjika uliowekewa plasta na kuning'inizwa kwa kamba na uzito. Mhudumu wa afya akiwa amevaa glovu na aproni anarekebisha vifaa vya kunyanyua mguu. Blanketi la KNH inaonekana likiwa limemfunika mgonjwa.

Kifaa cha Omron cha kupimia shinikizo la damu kimewekwa juu ya meza ya mbao. Kuna skrini ya kidijitali, vifungo na kamba iliyounganishwa na kitambaa cha mkono tayari kwa matumizi ya kupima shinikizo la damu.

Mashine nyeupe ya Omron kwa matibabu ya upumuaji inakaa mezani. Karibu yake kuna kamba na kifaa cheusi kinachotumika kupima shinikizo la damu, vyote vikiwa vimepangwa kwa matumizi.

Mikono miwili imeshikilia vifaa vya matibabu. Mkono mmoja unashikilia chupa ndogo ya plastiki yenye ncha na mkono mwingine unashikilia sindano iliyo na ncha ya buluu, inaonekana kukaribia au kuungana na ncha ya chupa. Nyuma kuna chombo cha kuhifadhi chenye sehemu mbili moja ikiwa kijani na nyingine nyeusi na ndani kuna chupa nyingine ya plastiki.

Chumba cha hospitali ambacho kina vifaa vya matibabu ikiwemo kifaa cha kudodeshea dawa kikining'inia. Kuta za chumba zina mabango zenye maelezo kuhusu matibabu na dirisha lenye pazia la waridi linaonekana likiruhusu mwanga wa nje kuingia. Chini kuna vitanda vya watoto vinavyoashiria kuwa hili llinaweza kuwa wodi ya watoto.

Kifaa cha kimatibabu cha kisasa kinacho fanana na mashine ya kufuatilia hali ya mgonjwa kina skrini kubwa inayo onyesha grafu na namba. Kifaa hiki kimeunganishwa na nyaya nyingi na Kiko juu ya troli yenye magurudumu tayari kusongezwa.

Daktari aliyevalia koti la maabara nyeupe anamwelezea mgonjwa huku akiandika kwenye karatasi na kalamu kuna kompyuta kwenye kuta na kibordi kwenye dawati la kijivu.

Kuna kifaa cha kimatibabu kinachofanana na Otoskopu ambacho hutumiwa kukagulia masikio. Kifaa hicho kina sehemu mbili; sehemu kuu ya Otoskopu ambayo ni sehemu iliyoko rangi nyeusi na sehemu ya kopo la spesula, hii ni silinda ya plastiki iliyong'aa. Vifaa hivi vimewekwa juu ya uso uliofanana na meza ya mbao au dawati. Rangi ya jumla ya picha ni nyeusi, kijivu na kahawia.

Mtu amevaa nguo za buluu na viatu vya kahawia. Anatembea chini ya ukanda wa hospitali au jengo la ofisi. Anaonekana akielekea kwenye mlango wa kioo mwishoni mwa ukanda. Ukuta wa ukanda huo una rangi ya manjano iliyokolea na sakafu ina vigae vyeupe vyenye mistari ya kijivu.

Tukiangalia kutoka nyuma, watoto wawili wamesimama juu ya rundo la takataka wakiangalia chini kwenye makazi yenye msongamano mkubwa. Nyumba ndogo ndogo zimetawanyika kwa mbali zikionyesha hali duni ya maisha kwenye eneo hilo.

Sanduku la dawa ya panadol la, advance, limeonyeshwa likiwa na rangi ya buluu na nyeupe. Linasema, ain and fever na linaeleza kuwa hufyonzwa haraka na ni laini tumboni. Sanduku lina vidonge ishirini kila kimoja kikiwa na miligramu mia tano ya Paracetamol.

Kifurushi cha dawa cha Panadol Extra chenye rangi ya nyekundu na bluu, kinaonyesha kuwa kina Paracetamol miligramu mia tano na caffeine miligramu sitini na tano. Pia kimeandikwa faster absorbed na extra effective in relief na pamoja na gentle on the stomach . Kwa ujumla, picha inaonyesha paketi ya dawa inayotumika kutuliza maumivu na kupunguza homa.

Afisa wa afya, akiwa amevaa kofia nyeusi yenye nembo ya Shirika la Afya Duniani na fulana ya kijivu, anatoa matone ya chanjo kinywani kwa mtoto mdogo aliyeketi kwenye paja la mama yake. Mama huyo amevaa kofia ya manjano, na kwa nyuma kuna watu wengine waliokusanyika. Tukio hili linaashiria kampeni ya chanjo, labda dhidi ya polio, kama sehemu ya juhudi za afya ya umma.

Kifua cha mtoto mchanga kinashikiliwa na mtu mzima, ambaye anaweza kuwa mama, amevaa barakoa ya kijani. Mtaalamu wa afya aliyevaa glovu za buluu na barakoa nyeupe anatoa dawa au chanjo cha mdomo kwa kutumia sindano ndogo. Mtoto mchanga amevaa kofia ya pinki na nguo zenye muundo wa maua.

Hili hospitali ina vitanda kadhaa vya wagonjwa. Muuguzi au mfanyikazi wa afya amesimama karibu na kitanda kimoja akifanya shughuli fulani, labda akipanga vifaa au akijiandaa kumhudumia mgonjwa. Kuta za chumba zimepambwa kwa mabango yenye nembo ya Mozzart Bet na ujumbe wa kuunga mkono huduma ya afya, ulioandikwa kwenye Kiswahili na Kiingereza.

Wanawake wawili wote wakiwa wamevaa barakoa za bluu, wameshika watoto wachanga. Mwanamke upande wa kushoto ameshika watoto wawili na mwingine upande wa kulia, amevaa shati la mraba mraba na apron nyeupe. Watoto wamefungwa kwenye kitambaa chenye michoro. Wanaonekana wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa na nguo zilizotundikwa nyuma yao.

Mtoto mchanga anapokea chanjo katika kituo cha afya, akiwa amesimama kwa msaada wa mtu mzima. Mtoto yuko amesogelea na mdundo wa joto na kofi ya kitambaa kumlinda. Mtu mzima husaidia kumpa chanjo kwa urahisi, huku mkono wake ukishikilia vizuri. Hali hii ni muhimu kuhakikisha mtoto anapata kinga muhimu ya afya.

Muuguzi aliyevalia barakoa nyeupe puani anampa chanjo mtoto mdogo ambaye amebebwa na mama yake aliyevalia mavazi ya bluu na barakoa ya njano puani. Kuna viketi vya mbao kwenye nyumba hiyo na wanawake ambao wanangoja watoto wao wapewe matibabu.

Mwanamke anayeonekana kuwa mama amembeba mtoto mdogo mikononi mwake na mfanyakazi wa afya anayefanana na nesi akimpa mtoto chanjo au sindano. Mama huyu amevaa nguo ya kitenge yenye rangi ya ngavu na mfanyakazi wa afya amevaa kofia ya kinga kichwani. Nyuma, kuna bango lenye michoro na maandishi.

Kifaa cha kunawia mikono kilichotengezwa kwa chuma kina ndoo kubwa ya blue juu na sinki ya blue chini. Bomba la maji limewekwa katikati na kuna sabuni ya maji karibu na sinki ikionyesha utayari kwa matumizi ya usafi.

Mwanariadha ameanguka kwenye wimbo wa riadha akishikilia mguu wake kwa mikono yake miwili. Anaonekana akiumia sana, uku akionyesha uwezekano wa jeraha wakati wa mbio au mazoezi.

Mwendesha baiskeli amevaa kofia ya chuma na mavazi ya kinga. Ameketi chini kando ya baiskeli yake iliyoanguka. Anaonekana akichunguza goti lake akionyesha labda amepata jeraha baada ya kuanguka. Yuko kwenye njia yenye mawe na udongo na mimea inaonekana nyuma.

Mwana michezo akiwa amevalia jezi namba kumi anaonekana akipatiwa huduma ya kwanza kwenye goti lake. Anakaa chini kwenye nyasi huku akiviringishwa bandeji akionyesha uwezekano wa jeraha wakati wa mchezo. Kifaa cha kusaidia wagonjwa na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana karibu naye.

Kuna mkono wa mwanaume umeshikilia mkono mwingine na sehemu iliyoshikwa inaonyesha rangi nyekundu ikionyesha maumivu au uvimbe. Picha inaashiria jeraha au tatizo la kiafya kwenye eneo la mkono.

Mwanariatha mweusi amelala chini kwenye uwanja wa riadha akionekana kuwa na maumivu au amechoka, huku akishikilia uso wake. Mtu mwingine anayeonekana kuwa mtaalamu wa matibabu au kocha, amepiga goti karibu naye na anamnyoosha mguu mwana michezo huyo labda akimpatia huduma ya kwanza au akimsaidia kunyoosha misuli.

Mikono miwili iliyokunjuliwa, inaonyesha sehemu ya ndani ya viganja. Ngozi ya mkono inaonekana kuwa rangi ya kahawia. Mkono wa juu una saa ya fedha na bangili nyeusi, huku mkono wa chini ukiwa na bangili zenye rangi nyekundu na dhahabu. Mikono imewekwa juu ya sehemu yenye rangi nyeusi.

Mti mkubwa wenye majani mabichi unatawala mandhari uku miale ya jua ikipenya kupitia matawi yake. Chini yake kuna kivuli na nyasi chache. Na kwa mbali kuna miti mingine na uzio wa mbao.

Shamba la mahindi lenye mimea mirefu liko chini ya anga safi la buluu. Majani ya mahindi yanaonekana kijani kibichi na baadhi yanavyoashiria vya kukauka, ikionyesha kuwa mahindi yamefika hatua ya kukomaa au karibu kuvunwa.

Mti mdogo wenye majani mabichi umesimama katikati ya shamba likiwa na mimea mingine iliyopangwa kwa sakafu nyuma yake. Baadhi ya majani ya mti huo yanaonekana yamekauka na kwa mbali kuna jengo la mbao likionyesha mazingira ya mashambani.

Mimea ni majani mabichi yenye kingo zenye mistari zimetanda na kukua kwa wingi. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na madoa ya jua ikionyesha kuwa zimepata mwanga wa kutosha. Mimea hii inaweza kuwa ya aina malimbali, yakiwemo mimea, dawa au viungo kama vile orengano wa kihindi, ambayo inafahamika kuwa na majani yenye sifa hizo na pia hutumika kama mmea wa kienyeji nchini Kenya.

Eneo lina mimea mirefu na majani marefu yanayofanana na majani ya miwa au nyasi ndefu. Kuna majani ya kijani kibichi yaliyochanganyika na matawi makavu au yaliyokauka na kuunda msitu mnene. Kwa mbali, kuna mimea mingine na anga yenye rangi ya bluu iliyokolea. Inaonyesha kuwa ni mchana.

Kuna mandhari ya asili, ikiangazia mimea mbali mbali ya miti. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna kichaka chenye majani makubwa ya kijani kibichi, ambayo yanaonekana wazi kutokana na mwanga wa jua. Nyuma ya kichaka hicho, kuna nyasi ndefu za kijani zilizokauka kidogo zikionyesha mandhari ya pori au shamba.

Bustani hili lina mimea mingi ya kijani kibichi. Katika sehemu ya mbele kuna mmea wa mbaazi ukiwa na maganda yaliyoiva. Huko nyuma yake kuna migiomba yenye majani mapana yaliyoelekea juu. Pia kuna mimea mingine kama vichaka na miti midogo inayoonyesha mandhari ya kijijini.

Mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi una angaziwa na miale mikali ya jua inayopenya kupitia matawi yake na kuunda athari ya mwanga unaong'aa. Shina la mti linaonekana kuwa nene na limefunikwa na moss kidogo ikionyesha umri wake. Mandhari ya nyuma ina onyesha mimea mingine na miundo michache ikionyesha mazingira ya asili au mashambani, mwanga wa jua umeongezea uzuri na uhai kwenye picha.